Hili ni shamba kubwa la migomba. Migomba imepandwa kwa safu ndefu. Migomba midogo ina majani mengi ya kijani. Udongo ni mwekundu. Kuna udongo mwingi mwekundu karibu na kila mmea.

Shamba kubwa lenye mimea ya migomba iliyopandwa katika mistari iliyo nyooka, udongo ni mwekundu na unaonekana kuwa ni udongo wenye rotuba majani ya migomba yamechanua vizuri na kukaa kijani.

Jiko linaonekana linaandaa mlo. Kifaa cha chuma kilicho na maziwa ya kuchemshwa kinaonekana na kuna kijiko cha chuma ndani yake. Maziwa yanachemshwa na yanaonekana kuwa na uvuke wa joto.

Hii inaonyesha ng'ombe wawili wadogo, wamevalia kwenye njia ndogo ya chuma. Ng'ombe hawa, wana rangi ya kahawia. Nyuma yao, kuna eneo kubwa la kufugia ng'ombe na miti michache.

Shamba lenye migomba michache, imesimama wima. Kando yao, kuna rundo la ardhi nyekundu. Nyasi ndefu zimefunika sehemu kubwa la eneo. Miti mingi imesimama mbele ya anga ya samawati na mawingu meupe.

Huku tunawaona watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja katikati ya shamba la migomba. Kuna rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zimepangwa juu ya majani makubwa ya migomba.

Picha inamuonyesha mwanamme amepiga magoti akiwa amevalia mavazi ya kijani na kumkamua ng'ombe. Ng'ombe huyu ana rangi ya kahawia na madoa meupe, amefungwa ndani ya zizi.

Hii ni mashine ya kukamua maziwa kwenye shamba la ng'ombe. Mashine ina chupa ya plastiki yenye alama ya kupima iliyojaa maziwa meupe. Maziwa yamefika karibu Kati kati ya chupa.

Kundi la wanafunzi wanashiriki katika upandaji wa miti, mmoja amevalia fulana ya kijani na anatumia jembe kuchimba shimo kwa umakini, wengine wamesimama karibu naye huku wakitazama.

Mti mrefu wa ndizi umesimama wima. Kundi kubwa la ndizi bado mbichi limening'inia chini kutoka katikati. Rundo hili lina rangi ya kijani kibichi. Majani mengi marefu ya mti yanayumba juu.

Hili ni shamba la mahindi, mbegu zimetoka kuwa mimea mindogo, zinakuwa na rangi ya kijani kibichi, majani yake ni mapana. Mahindi yametengwa wa safu na udongo unaonekana kuwa na rangi nyeusi.

Mkulima mzee, akiwa mevaa kofia nyeupe na shatila samawati, anatabasamu kwa furaha. Anagusa shina la mgomba lililojaa ndizi. Mmea huu umezungukwa na majani mengine ya kijani kibichi yenye urefu tofauti.

Hapa kuna shamba kubwa la migomba. Upande moja, kuna migomba mikubwa na upande mwingine kuna migomba michanga iliyopangwa kwa mstari. Udongo unaonekana kuwa na rotuba.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wako nje ya nyumba. Mwanaume amevalia kofia na anashika chombo kikubwa cha kijani kibichi akimimina maji kwenye sufuria kubwa ya chuma.

Huu ni mkungu wa ndizi changa ukiwa umening'inia kwenye mti. Ndizi zote zina rangi ya kijani kibichi zimefungamana pamoja zikiwa zimetengeneza rundo kubwa. Majani mengi makubwa ya mti yanaonekana karibu na mkungu.

Ng'ombe wengi wamesimama kwenye zizi wakila nyasi. Wote wana rangi nyeusi na nyeupe na wanaonekana kuwa na afya njema. Wamepangwa kwa utaratibu wakila nyasi kutoka kwenye vyombo vya chuma.

Miti mirefu ya ndizi imesimama pamoja, majani yake ni marefu na yananinginia chini, baadhi ya majani yamekauka, kuna miti mingi mirefu ya kijani kibichi nyuma.

Huyu ni mfanyakazi anayekamua ngombe maziwa kwa mikono ameketi chini na ameshika ndoo ya bati katikati ya miguu yake ,ndoo imejaa maziwa ngombe ni mweusi na mweupe.

Mandhari ya mashamba makubwa yenye migomba yenye majani makubwa na mapichi. Migomba imepangwa katika mstari ulionyooka na inaonekana yenye afya njema. Kuna miundo ya miti iliyoinuka juu ya mashamba haya.

Jumba chenye kuta nyeupe na mlango wa samawati. Wanawake wawili wamefaa nguo nyeupe na barakoa. Wamesimama karibu na bipa kibwa lenye maziwa ndani yake. Moja anamimina maziwa kwa kutumia kijiko mwengine anashika funnel ya kijani.

Watu kadhaa wamesimama karibu na milima mikubwa ya majani makavu. Moja amesimama juu ya mlima akifanya kazi na koleo. Wengine wamesimama kando wakiangalia.

Eneo lenye miti mingi na machani ya kijani kibichi katikati kuna migomba michache ililiyowazi ikiwa imesimama mbele ya msitu mnene, migomba hii imejazwa ma machani mapana huku mwanga hafivu ukipenya kati ya miti .

Wanawake kadhaa wanahudumia chakula, wengine wanaweka wali kwenye bakuli ndogo wengine wanagawa sahani kubwa, yenye bakuli nne ndogo wanamimina mchuzi kutoka kwenye bakuli kubwa.

Mwanaume huyu ameketi mezani na amevalia shati yenye rangi ya kijani, yeye ameshika ndizi mbili, ndizi moja ni mbichi, nyuma yake kuna ndizi nyingine nyingi, ukuta una vigai vyeupe.

Hili ni shamba la mahindi, mahindi haya ni machanga majani yake yana mashimo na yame kauka hii inaonyesha yamesumbuliwa na wadudu udongo una rangi ya kahawia nafasi kati ya mimea ni kubwa.

Wanaume wawili wako shambani. Mmoja alivaa kofia ya njano na mwenzake koti la kahawia. Wamesimama karibu na gari lenye miguu mitatu. Gari hili limebeba vyombo vikubwa vya alumini vilivyojazwa maziwa.

Wanaume wawili wanafanya kazi karibu na makopo makubwa ya chuma. Mmoja anaonekana kupima kitu kwenye mashine ya kupimia. Mwengine amesimama akisubiri. Jengo lenyewe lina mlango wa kijani.

Hapa ni karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi. Ndizi hizi zimepangwa juu ya udongo wa majani. Ndizi zote zina rangi ya kijani. Hali inaashiria mavuno au mauzo ya ndizi.

Hili ni bakuli la kioo, ambalo li na maziwa mgando, ndani ya bakuli kuna maziwa mgando yenye rangi nyeupe, maziwa haya yameganda na yamejaa vipande vidogo vidogo, hayo mabonge yanaonekana yakielea.

Pipa hili la chuma, lina nembo, na limewekwa karibu na ngombe, kifaa cha kisasa cha maziwa, kimewekwa kwenye kiyeo cha ngombe, huku boma la samawati likielekea kwenye pipa, miguu ya ngombe, inatofautiana na rangi, ya kahawia, na nyeupe.

Huu ni murundiko mkubwa wa migomba ya ndizi changa ambayo bado hazijaiva. Ziko zimepangwa kwa safu ndefu ardhini na kila mkungu umetenganishwa. Kila mkungu umebeba ndizi nyingi sana zilizounganika.

Haya ni matunda yaliyowekwa kwenye safu, kuna migomba mitatu yenye ndizi nyingi za rangi ya kijani , zimepangwa kwa wima zikiwa zimesimama. Juu ya moja ya mgomba kuna ndizi chache za rangi ya njano.

Hii inamwonyesha mwanamke, anayekamua ng'ombe. Amevalia shati la machungwa na suruali ya rangi ya samawati. Anakamua ng'ombe kwa mikono miwili ,na maziwa yanatiririka kwenye ndoo ya samawati, iliyowekwa mbele yake.

Katika zizi la kisasa kuna ng'ombe wengi wakiwa wamefungwa. Wanatoa maziwa kwa kutumia mashine za kisasa. Maziwa yanatolewa kutoka kwa ng'ombe na kuwekwa ndani ya vyombo vya plastiki vinavyoning'inia.

Kundi la ng'ombe wamefungwa ndani ya zizi. Ng'ombe weusi na weupe wanashangilia majani mabichi yaliyowekwa kwenye vyombo virefu vya chuma. Zizi lina barabara ndogo katikati na mlango mmoja pamoja na paa la mabati.

Mwanamke ambaye amevalia koti jeupe, barakoa na neti kichwani, anasimama ndani ya chumba cha pango na kumwaga maziwa kutoka kwa ndoo. Yanamwaga maziwa ndani ya mashine, iliyo na chuma, iliyokuwa na chujio cheupe.

Hii inaonyesha ngombe wa maziwa wa rangi nyeusi na nyeupe ngome huyo anasimama kwenye sakafu ya zege ,kuna mashine ya kukamua maziwa ikiwa na ndoo nyeupe na mirija na imefungwa kwenye matiti ya ngombe.

Wanaume kadhaa wanafanya kazi kwenye kiwanda cha maziwa. Wote wamevalia mavazi ya kazi, yakiwemo kofia nyekundu na nguo za samawati na nyeusi. Mtu mmoja ambaye yuko mbele anatoa maziwa kutoka kwenye mkebe na kuyamwaga kwenye chungu kikubwa cha chuma.

Hili ni shamba la migomba. Picha, inaonyesha shina kubwa la mti wa mgomba mbele. Chini ya mti, kuna udongo na majani. Kuna plastiki nyeupe, iliyo chini ya mguu wa mti, ikiwa imefunikwa na udongo kidogo.

Mahindi mengi yamesimama kwenye shamba hili, mahindi haya yana rangi ya kijani , katikati kuna mahindi yaliyo haribika yanaonekana yamekauka kabisa, yamepauka pia.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe kadhaa. Amevalia shati la samawati na suruali ya kahawia. Ng'ombe hao wamekaa chini ya kivuli. Kivuli kimetengenezwa kwa vigogo vya mti na majani makavu.

Mwanamme amevaa kofia nyeusi na jacketi la kahawia huku akishughulikia mitungi mikubwa ya chuma. Gari kubwa lenye tangi la chuma limeandikwa na liko karibu na yeye. Watu wawili wamesimama karibu na hilo gari.

Mama mzee amevaa kofia ya kitambaa na anasimama karibu na mmea wa mgomba uliobeba ndizi nyingi mbichi. Ndizi hizo, zimeungana pamoja na kutengeneza mkungu mkubwa.

Ng'ombe watano weusi na weupe wamekusanyika karibu na rundo la majani wakila. Wengine wamesimama, wamekata tamaa. Rundo la majani limewekwa katikati ya tairi kubwa la trekta. Majani yanatoka kote.

Ndizi mbili zilizokomaa, zimetandikwa juu ya mbao nyepesi zilizochakaa, rangi yake ya manjano angavu, zinafanana zikiwa na mistari mieusi mieusi, na zimetengana kidogo.

Mvulana anavuna maziwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe amesimama mbele yake kwenye udongo. ameshika viwele vya ng'ombe na chombo cha samawati kikiwa chini. Kuna miti na mazingira yenye udongo kavu.